Hii ni ishara ya uchafuzi wa mazingira unaotokana na shughuli za viwanda. Moshi huo ni mkubwa, na wa rangi ya kijivu. Anga limejaa mawingu meusi na kuna nyaya za umeme zinazoonekana zikipita karibu na mitambo hio. Uchafuzi huu, unaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya binadamu, viumbe hai na mabadiliko ya tabia nchi.